Kikundi hiki cha watu wameketi nje ya jengo, wakihudumiwa na wahudumu walivaa barakoa, mmoja wao amevaa sare ya kazi, na anaandaa sindano mkononi, huku mwingine akiwa tayari kupokea huduma hizi. Mezani kuna vyombo kama container ya barafu, dawa na karatasi.

Kuna mtu amelala kitandani akiwa amefunikwa na shuka nyekundu yenye michoro ya rangi nyeusi. Kitanda kimewekwa kando ya ukuta wa rangi ya samawati, na upande wa kulia kuna vitambaa vingi vimekunjwa. Mtu mzima mwenye sare nyeupe amesimama karibu na kitanda, akionekana kama anamhudumia aliye kitandani.

Wanawake wawili wameketi kwenye viti vya plastiki; mmoja akiwa amevaa mavazi ya rangi ya samawati ya mtindo wa kienyeji na mwingine akiwa na fulana ya rangi ya samawati. Wote wawili wamevaa barakoa. Mwanamke aliyevaa vazi la kitamaduni anashikilia karatasi huku mwingine akionyesha sehemu fulani kwa kidole.

Mtu ameketi kitandani ndani ya chumba akiwa chini ya chandarua cha mbu cha rangi ya samawati. Kitanda kimefunikwa shuka lenye rangi za kijani na nyekundu na kuna vitu vingine vya nyumbani pembeni. Hii inaonyesha matumizi ya chandarua kulinda dhidi ya mbu na malaria.

Gari jeupe limebadilishwa kuwa kliniki ya usafiri. Lina mlango wazi na ngazi zinazoingia ndani. Pembeni kuna mchoro wa watu wakihudumiwa na daktari. Juu kuna alama ya msalaba hudhurungi na maandishi. Gari limesimama kwenye zulia jekundu juu ya udongo wa rangi ya kahawia.

Gari jeupe lililogeuzwa kuwa kituo cha huduma za afya linaonekana likiwa limeegeshwa karibu na ukuta wenye miti ya kivuli limepambwa kwa baluni na mapambo mekundu na meupe huku likiwa na ngazi ya kupandia upande wa kulia maneno yameandikwa ubavuni yakieleza lengo la huduma bora kwa jamii

Gari jeupe lililosanifiwa kwa huduma za afya imeegeshwa karibu na jengo, likiwa na ngazi zinazoelekea mlangoni. Watu kadhaa wameketi kwenye upande wa kulia wakisubiri, huku mwanamke aliyevaa nguo nyekundu akitembea na mtoto mdogo.

Mtu aliyevalia mavazi meupe ya kitaalamu, na glavu anamtazama mwingine, aliyeketi kwenye kiti maalum cha matibabu ya mdomo. Mkono mmoja unashika taya, na huku mwingine ukiwa ndani ya mdomo wa mgonjwa. Dirisha lenye pazia liko nyuma, na mazingira yanaonekana safi, na tulivu.

Uso wa mtu wenye ndevu unaonekana kwa karibu akitumia mswaki wenye rangi ya samawati na nyeupe kusafisha meno yake ya mbele. Midomo imefunguka kidogo na uso unaonyesha umakini katika kitendo hicho.

Mtu mmoja anaonekana akitolewa jino na mtaalamu wa afya ya kinywa. Mikono ya mtaalamu huyo imevalishwa glavu ya rangi ya samawati huku akitumia kifaa maalum cha chuma kuvuta jino. Mdomo wa mgonjwa umefunguliwa ukiwa wazi na meno mengine yanaonekana yakiwa safi na muepe.

Mtu aliyevaa glovu za samawati na mavazi ya kazi ya kiafya anaonyesha picha ya ndani ya taya inaonyesha meno na mfupa wa taya. Anaishika kwa mkono moja huku mkono mwingine ukiwa na kifaa cha kuonyesha sehemu fulani ya picha hio.

Mdomo uko wazi, ikionyesha safu ya juu na ya chini ya meno, ambapo meno mawili ya mbele yana uwazi mkubwa katikati. Sehemu ya kizi inaonekana vizuri, na mwangaza umeelekezwa kuonyesha hali ya meno kwa ukamilifu. Meno mengine yanaonekana kuwa na mpangilio wa kawaida isipokuwa pengo hilo kubwa.

Mdomo umefunguliwa na meno yanaonekana kwa ukaribu meno hayo yanarangi isiyo ya kawaida mengi yakiwa na mado ya manjano na mpangilio usio wa kawaida ufizi unaonekana kuwa mwekundu na kuvimba sehemu flani.

Daktari wa meno aliyevaa glavu ya samawati, anamchunguza mgonjwa, anayemtabasamia. Vifaa vya ukanguzi vinaelekezwa kwenye meno ya juu, huku uso wa mgonjwa ukionyesha furaha. Mandhari ya nyuma ni ya rangi hafifu, ikionyesha mazingira ya kliniki.

Jino kubwa jeupe limesimama upande wa kushoto lingine upande wa kulia limeegemea kioo cha daktari wa meno na kifaa cha chuma kimewekwa mbele. Mandhari nyuma ni ya rangi ya samawati.

Mtu anaonekana akitumia kijiti kidogo kama mswaki, kusugua meno yake. Midomo yake imekunjwa kwa upole, huku kijiti hicho kikielekezwa kwa meno ya mbele. Shingo yake imepambwa na mikufu ya rangi tofauti tofauti.

Mdomo wa mtu umefunguliwa kidogo kwa tabasamu ukionyesha meno meupe yaliyopangwa vizuri. Mdomo inaonekana kuwa na unyevu nyevu wa kawaida na ngozi ya mashavu inaonekana kuwa ukaribu. Mandhari yote inaonyesha hali ya afya nzuri wa kinywa na usafi wa meno.

Mtu anafanyiwa uchunguzi wa kinywa na daktari wa meno. Mikono yenye glavu ya samawati inashikilia mdomo wazi, huku kifaa kidogo chenye ncha ya miraba, kikitumika kugwara sehemu ya fizi juu ya meno ya mbele. Meno yamepangwa vizuri na yaaonekana kua safi.

Meno meupe yameonyeshwa kwa karibu sana, yakiwa yamezungukwa na ufizi wa rangi ya waridi. Kioo kidogo cha daktari wa meno kinashikiliwa karibu na jino la nyuma, kikionyesha sehemu yenye doa jeusi, ndani ya jino hilo.

Vifaa tano vya chuma, vimepangwa kwenye uso wa rangi ya samawati iliyokolea. Mojawapo kina kioo kidogo mviringo, kingine kina ncha iliyopinda na vingine vina miundo ya kuchunguza au kushika. Vyote vina mpangilio wa usafi na vinang'aa chini ya mwangaza hafifu.

Hapa kuna mtu akivuka maji ya rangi ya matope, kwa kutumia vito za miti kama daraja la muda. Maji yanaonekana kua yamesambaa baada ya mafuriko au mvua kubwa. Kando ya maji kuna watu wengine waliokusanyika , wengine wakitafuta njia salama ya kuvuka.

Watu waliovaa mavazi ya kazi wanaonekana wakitembea katikati ya mistari ya magunia yaliyopangwa kwa utaratibu kwenye uwaja wazi. Kila gunia limefungwa vizuri linaonekana kuwa na bidhaa muhimu. Nyuma yao kuna wachezaji wachache wa kujitolea wakishiriki katika shughuli hiyo huku anga ikiwa safi na miti ikiwa mbali.

Katikati ya maji kuna boti nyeupe hidari ya samawati ikisafiri kwa kasi huku ikitawanya mawingu ,ndani ya boti watu wamevaa mavazi ya rangi ya machungwa kwa ajili ya usalama, mandhari ya nyuma inaonyesha mwambao wa kijani na anga likiwa na mawingu mepesi hali ikionekana kuwa ya utulivu.

Watu wanne wamevaa mavazi mekundu na glovu za samawati wakiwa wanashughulika na vifaa vya hospitali ambavyo vimewekwa chini, wanaonekana kuwa makini wakifanya maandalizi karibu na chombo cha anga kilichosimama juu ya lami.

Sehemu ya mbele ina nyasi na mimea iliyokauka ikiwa imeota kwenye ardhi yenye unyevunyevu na tope. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti mingi bila majani ikiashiria msimu wa baridi au kiangazi. Anga ni la mawingu, hali inayoonyesha utulivu na ukaavu wa mazingira.

Kundi la watu likifanya kazi ya usafi kwa kutumia jembe na foleni wakisafisha mitaro ya majitaka. Wengi wamevaa mavazi ya kazi ambayo yana glovu au buti. Nyuma kuna vibanda vya kijani na jengo refu la ghorofa.

Vikapu na vyungu vya udongo vimepangwa juu ya kitambaa kila kimoja kikiwa na aina tofauti za maharagwe na ndengu. Kuna rangi mbalimbali kama kijani kibichi, nyeusi, nyeupe na kahawia. Kila chombo kina chombo kidogo cha kuchotea nafaka hizo.

Milima yenye miteremko ya kijani imejipanga kwa umbali tofauti ikifunika sehemu kubwa ya mandhari. Anga iko wazi ikiwa na mawingu meupe yaliyotawanyika juu ya samawati safi. Barabara nyembamba inapita chini ya milima ikifuatilia muinuko kwa upole.

Gari jekundu limeangukiwa na mti mkubwa uliovunjika katikati ya barabara. Mti huo unaonekana kuwa na matawi mengi na majani na umeharibu sehemu ya juu ya gari. Barabara ni ya lami na inaonekana kuwa na maji huenda mvua imenyesha. Nyuma kuna nyumba na mtu mmoja anatembea pembeni ya mti huo ulioporomoka.

Maabara hii ina vifaa mbalimbali vya kisayansi vilivyowekwa juu ya meza ikiwa ni pamoja na darubini, harakati za kazi na mashine ndogo za majaribio. Kabati za chini na rafu za juu zinaonekana zikihifadhi vifaa vingine.

Kifurushi hiki kirefu ni cha rangi ya kijani na nyeupe kilichoandikwa kwa maandishi meusi kikiwa na michoro ya kifaa chenye mpini. Juu yake kuna vipande viwili vya plastiki vyenye rangi ya samawati, kila kimoja kikiwa kimefungwa kwa karatasi ya wai. Kipo juu ya meza yenye kivuli na chini yake kuna miguu ya mtu aliyevaa nguo za samawati.

Mezani mna kompyuta ya zamani yenye sehemu kuu ya mchakato, skrini ndefu, kibodi na kipanya. Karibu na kifaa hicho kuna vitabu, karatasi chache na rimoti tatu tofauti. Ukuta wa nyuma hauna mapambo na dirisha dogo linaonekana upande wa kushoto likiwa na nafasi ya kuwasiliana au kupokelea vitu.

Vifaa vya matibabu vimepangwa juu ya meza ndani ya chumba cha hospitali au zahanati. Kuna sindano, chupa ya dawa na vifaa vya kupimia au kutoa dawa. Mifuko ya plastiki na vichupa pia vinaonekana vikiwa katika hali ya usafi au utaratibu unaoashiria maandalizi ya huduma ya afya.

Kifaa hiki kimewekwa juu ya meza ya rangi ya kijivu yenye michirizi ya mawe. Kuna karatasi iliyochapwa ikining'inia kutoka mbele na chupa ndogo ya plastiki upande wa kushoto. Kwenye upande wa kulia kuna nyaya meusi na kifaa cha kushikilia mikononi chenye rangi ya machungwa na nyeusi.

Mtoto mdogo amelazwa kwenye kitanda cha hospitali huku akiwa amefunikwa na shuka ya rangi mbalimbali. Pembeni kuna mashine ya vifaa vya kibabu ikiwemo mirija na vipimo vya dawa. Ukuta una rangi ya waridi na nyeupe na mazingira yanaonyesha kuwa ni wodi ya watoto wachanga.

Kuna kifaa cheupe chenye sehemu ya samawati kilichowekwa juu ya katoni. Pembeni kuna nyaya, maski ya plastiki, na maboksi yenye maandishi ya bidhaa hivi. Vifaa hivi vinaonekana kutumika kwa madhumuni ya kiafya, hasa kusaidia kupumua. Vimepangwa vizuri ndani ya sanduku.

Katikati ya uso wa plastiki wa kijani kuna vifaa viwili vya plastiki vyenye umbo la koni, moja cheusi na kingine chekundu. vimewekwa karibu karibu na vinaonekana kuwa vifaa vya kuchezea au vya mafunzo. Sakafu chini yake ina rangi ya mawe yaliyopangwa na miguu ya mtu aliyevaa rangi nyeusi inaonekana upande wa chini.

Kifaa cha matibabu kiko ndani ya boksi la plastiki kikiwa kimewekwa kwa mpangilio maalum. Kina sehemu ya kushikilia ya chuma na kichwa chenye duara na lens . Boksi limefunguliwa na linawekwa juu ya meza ya mbao karibu na karatasi iliyoandikwa.

Mwanamke amevaa sare zake za kazi akitembea kwenye korido safi yenye kuta za manjano na sakafu ya rangi ya krimu. Mlangoni kuna pazia la mistari ya rangi tofauti na mwangaza wa taa unamulika eneo lote. Mazingira yanaonekana kua ya hospitali.

Mchoro unaonyesha msichana ameketi chini huku amejishika kichwa kana kwamba anaishi maumivu au mawazo mengi. Pembeni mwa kichwa chake kuna michoro ya duara, alama za maswali na mistari inayozunguka inayoashiria mkanganyiko au hali ya wasiwasi. Anaonekana kuwa fulani ya manjano na suruali ya samawati.

Chupa ndogo ya dawa yenye mfuniko wa plastiki imewekwa kando ya kisanduku chake cha nje. Sanduku hilo lina rangi ya samawati juu na nyeupe chini, likiwa na picha ya mtoto ameketi akiwa anatabasamu. Maandishi ya dawa yamechapishwa kwa maandiko meupe juu ya msingi wa samawati, yakionyesha aina ya dawa hiyo ya kiyowevu.

Sanduku hiki jeupe kilichowekwa maandishi meusi na mistari ya kijani kina vidonge vya umbo la duara ndani ya viungashio vya plastiki. Vidonge vina rangi ya kijani kibichi na vimeangwa kwa mistari. Vifungashio vimewekwa mbele ya kisanduku hicho kwa mangilio mzuri.

Mtoto mchanga amelazwa kwenye kitanda maalum cha hospitali. Amefunikwa na shuka la rangi nyekundu na ya machungwa. Watu wawili waliovaa glovu wanamshika kwa uangalifu mmoja akiwa na shati jeupe na mwingine na nguo yenye madoa nyeusi. Pembeni kuna vifaa vya hospitali na sehemu ya nyuma inaonekana na mwanga hafifu.

Mtoto mchanga amezingirwa na watu wawili waliovalia mavazi ya kawaida, mmoja wao akionekana kushikilia kitu mkononi. Mtoto amelazwa kwenye blanketi laini ya manjano akiwa ametulia na upande mmoja unaonekana kama sehemu ya benchi au kiti ya hospitali. Mazingira yanaonyesha eneo la ndani lenye sakafu ya vigae.

Watoto wawili wamevalia barakoa na wanasimama mbele ya kifaa cha kuoshea mikono chenye rangi ya kijani na samawati. Mtoto mmoja anamimina sabuni mikononi huku mwingine akisugua mikono yake kwa maji yanayotoka kwenye bomba dogo.

Mwanamke huyu amevaa mavazi ya rangi angavu akishikilia mtoto mchanga mikononi. Wote wawili wako ndani ya chumba chenye meza iliyojaa makaratasi na vitabu. Watu wengine waliovaa mavazi meupe na barakoa wanaonekana wakifanya kazi nyuma ya meza kana kwamba ni katika kituo cha afya au ofisi ya huduma.

Mtoto mchanga amelala kwenye godoro lenye plastiki nyekundu huko watu waliovaa glavu wakimhudumia kwa upole. Moja ya mikono yake imefungwa kwa bandeji na anashikilia mpira mdogo mdomoni. Mandhari inaonyesha mazingira ya hospitali.

Muuguzi aliyevalia barakoa anaonekana akishika sindano kwa umakini na kuvuta dawa kutoka kwenye chupa ndogo. Anaonekana kuwa makini na anazingatia usafi na usalama wa matibabu.

Mvulana amesimama huku mtu mzima mwenye glavu na barakoa akidunga sindano begani. Kando kuna chupa ndogo yenye kiowevu ikiwa imeshikiliwa kwa makini na kuna mimea kwa nyuma. Mandhari inaonyesha mazingira ya afya au chanjo.

Mikono kadhaa inaonekana ikioshwa kwa maji na sabuni kwenye mzingo wa plastiki uliowekwa juu ya chuma. Sehemu ya chini kuna ndoo za samawati za kukusanya maji. Watu wanaonekana wakiwa mbele wakitazamia huku wakisafisha mikono kwa umakini, ishara ya kuzingatia usafi wa mazingira na afya.

Mwanaume amevaa barakoa anajanza maji kwenye mitungi ya plastiki kutoka kwa bomba la maji. Ndani ya chumba kuna mwanamke pia aliyevaa barakoa akiwa nyuma ya dirisha la hudumiaji. Huu ni kituo cha maji safi kinachosaidia jamii kupata huduma ya maji kwa urahisi.

Mguu mmoja unaonekana umevimba na ngozi inaonyesha dalili ya wepundu na majeraha madogo. Mguu huu umewekwa juu ya uso wa rangi nyeusi, huenda ni kiti au meza. Sehemu ya nyuma inaonyesha sakafu ya kijivu na furniture ya mbao.

Viwili vya kubana mikono vimewekwa juu ya uso mweupe zina msimu mweusi uliofungwa kwa sifongo yenye mistari ya kijivu na ncha za samawati nyuma vya mviringo vinaunganishwa kati kati na vinangaa kuonyesha uimara wa chuma.

Mwanariadha ameketi kwenye uwanja wa mbio akiwa ameshika mguu kwa maumivu. Anaonekana kuumia wakati wa mbio. Uso wake unaonyesha uchungu. Amepiga magoti kwenye njia nyekundu ya kukimbilia huku akiwa amevaa mavazi ya michezo na viatu vipya.

Mkono mmoja umefungwa bandeji kwa uangalifu mkubwa jambo linaloashiria jeraha au upasuaji wa awali. Rangi ya kitambaa hii ni ya samawati ikionyesha kuwa mtu huyo yuko kwenye mazingira ya hospitali. Mkono huo umelazwa juu ya godoro au kitanda cha tiba.

Kifaa cha mazoezi kimewekwa juu ya sakafu ya saruji ndani ya jumba la mazoezi. Kina sehemu ya kukalia, mikono ya kushikilia na uzito wa chuma upande wa mbele. Kuna mikanda mekundu inayounganisha sehemu za chini, huku vifaa vingine vya mazoezi vikiwa mbali nyuma.

Mbele kuna mimea wenye majani ya kijani na maua madogo meupe ukiwa umejitokeza wazi katika eneo la shamba nyuma yake kuna mimea mengine ilio kauka kidogo ikiashiria msimu wa kiangazi, mbali zaidi kuna miti yenye majani mazito na anga ni angavu lenye rangi ya samawati bila mawingu.

Eneo hili linaonyesha bustani yenye mimea tofauti ya mboga, kuna majani yenye rangi ya kijani na nyingine ya urujuani yakinekana kua ya kienyeji. Mistari ya vitunguu inaonekana ikiwa katikati ya bustani hii. Pembeni kuna uzio wa mbao na jengo dogo lenye paa la mabati.

Mti mkubwa wenye matawi mengi umesimama katikati ya majani mabichi yaliyochagamana ardhini. Matawi yake yanafunikwa na majani mengi ya kijani kibichi yakipenyeza mwanga wa jua unaotokea juu ya anga ya rangi ya samawati.